Kitabu cha masomo cha lugha ya Kifaransa kwa darasa la nne kinachoitwa, Longhorn. Kitabu kina picha ya watoto watatu wakiwa wanacheza kamba nje na kinaonekana kama ni la somo la msingi kwa watoto.

Kabati lenye rafu nyingi, kila sehemu likiwa na faili, yenye rangi tofauti, tofauti kama vile njano, samawati na pinki . Kabati linaonekana kutumika kupanga au kuhifadhi nyaraka ya ofisini au darasani. Mbele ya kabati kuna kiti.

Mwanamke ambaye anaendesha kiti cha magurudumu yuko kwenye kiwanja cha mbio cha mbavu. Yuko kwenye mstari wa kuanzia mbio. Amevaa mavazi ya michezo ya rangi nyeusi. Anaonekana makini na mkao wake unaonyesha msimamo wa kujituma kwa lengo la kushindana,

Wanariadha ambao wamevalia wengine nguo yenye rangi nyekundu na vinyasa vyenye rangi nyeusi na mwingine amevalia yenye rangi ya buluu na yenye rangi ya nyeusi wanakimbia . Mmoja wao amevalia shati ambayo imeandikwa Kenya kuashiria kwamba ana wakilisha Kenya .

Chumba chenye kompyuta kadhaa zilizowekwa kwenye meza ndefu, kila kompyuta ina kibodi na panya, na kuna viti vya plastiki vingi vilivyowekwa kando ya meza. Chumba kina dirisha lenye pazia la rangi ya chungwa. Inaonekana kama chumba cha mafunzo au kituo cha kompyuta.

Meza ambayo ina ukuta yenye rangi ya kijani kibichi na meza ya rangi nyeupe ambayo imewekwa kompyuta mbili ambazo zina kibodi na pia vipanya vya kusaidia mwanafunzi kusoma. Kando yake kuna vitabu vya mwanafunzi ambavyo vimepangwa vizuri.

Sehemu ya ukuta wa darasa, iliyo na michoro ya alphabet ,kwa mandishi ya mikono juu, na majina ya miezi, yakiwa yamebandikwa chini. Kila herufi imechorwa kwa rangi na alama ndogo juu yake. Huku miezi ikiwa na mielezo midogo kama, tikiti na mti wa chrimas .

Sehemu ya uwanja ya michezo ya watoto, kuna miti midogo iliyopandwa kwa njia ya kutembea zaidi kuna vifaa vya michezo vyenye rangi tofauti tofauti kama vile sehemu za kupanda, uwanja umejaa udongo na unadhaniwa kuwa sehemu ya burudani au mapumziko ya watoto.

Ukuta wa ndani ya kituo au ofisi wenye maandishi na alama shirika la "KCDC", Kenya Society for the Deaf Children, ambayo inaonekana kama sehemu inayohudumia au kusaidia watoto wenye matatizo ya kusikia.

Wanariadha walio na ulemavu wa kutoona wako uwanjani wanakimbia huku wamevalia sare tofauti tofauti na nyuma yao kuna waongozi wao. Kando kuna ukumbi ya watu ambao wanawashabikia.

Ubao wa darasani, ambao ni mweupe, umeandikwa swali la dini, ambalo ni la kikristo. Ikiashiria kuwa ni ya tarehe ishirini na nne mwezi wa February mwaka wa 2025. Ikiwa ni siku ya Juma tatu.

Viti vya darasa ambavyo vimepangwa kwenye mpangilio. Vitu hivi vina miundo ya chuma na sehemu ya mbao, ya kiwango cha kati, pamoja na meza ndogo ambayo inapachikwa pembeni kwa ajili ya kuandikia au kuweka vifaa vya shule.

Ukuta wa jengo la darasa la shule ambalo limechorwa taswina na wanyama mbali mbali kama vile twiga, samaki, kifaru, chui na wanyama wengineo.

Mwanamke mmoja aliyevalia nguo nyekundu ameketi kwenye benchi la kunyanyua vyua vizito akiwa tayari au akipumzika baada ya mazoezi. Anaonekana kuwa mnyanyua vyuma au mwanariadha wa nguvu akiwa kwenye jimu.

Kundi la watu wenye viti vya gurudumu wakiwa wamevaa sare za michezo na gloves a ndondi pamoja na makoja wao wakiwa wamesimama nyuma Yao. Pembeni kuna mfuko wa ngumi na wote wameoneka kuwa tayari kwa mazoezi au picha ya pamoja baada ya mchezo ya ndondi.

Mirundo ya karatasi za rangi mbalimbali ambazo zimekunjwa na kuwekwa kwenye chombo ambayo ni kikapu, zina rangi aina tofauti tofauti kama vile pinki, njano, buluu, nyeupe , zambarau na nyekundu, karatasi hizi hutumiwa sana katika maonyesho ya darasani au kazi ya sanaa ya ufundi.

Jengo la ghorofa mbili lenye ukuta wa mawe, na milango yenye rangi nyekundu. Mbele ya jengo kuna bustani lenye mimea na maua yenye rangi ya pinki. Mazingira yanaonekana kuwa safi na iliyojaa na mimea, ambayo yanatoa urembo na mazingira ya kupendeza .

Katika jumba ya kusomea ambapo mbele kuna rangi nyeupe, ukuta ni wa rangi ya kijani kipiji. Katika meza nyeupe Kuna computer ya meza na keyboard . Kando ya computer hiyo Kuna kiti cha kukalia.

Dawati ya wanafunzi darasani ambapo baadhi ya madawati yamefungwa na kitabu kimoja kimeachwa juu ya dawati. Inaonekana kwamba darasa liko tupu huenda baada ya masomo au baada ya usafi kufanywa. Kuna kiti ambacho kimeanguka chini.

Jengo la ghorofa tatu ambalo linaonekana kuwa sehemu ya shule au taasisi ya elimu. Kila ghorofa ina milango ya madarasa na baraza la kupitia mbele, pia kuna ua wenye nyasi na njia ya kutembea katikati. Muundo wa mawe na madirisha madogo, inadhibitisha kuwa ni jengo la taasaisi ya umma kama shule ya msingi , sekondari au chuo.

Mchezaji wa timu ya soka ambaye ana ulemavu wa mguuu amevaa sare ya timu kenya ambayo ina rangi nyekundu na nyeupe mbele yake kuna mpira kuonyesha kwamba yupo tayari kucheza.

Lango la darasa ambalo ni nyekundu linaelekeza kwamba darasa hili ni darasa la sita cha na mwalimu msimamizi ambaye anaitwa Mr Emoli, nje ya darasa kumepandwa maua ambayo inavutia nani ya rangi ya kijanikibichi.

Rafu ambazo imepangwa vitu zenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, rangi ya chungwa na rangi ya kijani na nyuma ya rafu hii kuna mabango yenye maandishi na picha ya kielelezo. Inaonekana kama sehemu ya ofisi au chumba cha mafunzo

Mwanamke mmoja ambaye anaendesha kiti cha magurudumu yuko kwenye uwanja wa mbio amevalia nguo nyekundu ambao umeandikwa Kenya kuashiria kwamba anawakilisha Kenya, anaonekana makini na mkao wenye unaonyesha msisimko na kujituma kwa lengo la kushindana.

Wanariadha wawili wa Kenya wanasherehekea kushinda. Kila mmoja amevaa vazi lenye maneno Kenya na Koech wakishikilia bendera yenye. Wanariadha hawa ni wa kushiriki katika mbio za mitaa elfu moja mia tano ya watu wenye ulemavu wa kuona.

Orodha ya siku za wiki zilizoandikwa kwa kiingereza na kubandikwa ukutani wa darasa wima. Kila siku imeandikwa kwenye karatasi ndogo yenye rangi tofauti na zimepangwa kwenye mstari moja kutoka juu hadi chini. Hii ni njia ya kuwasaidia wanafunzi au watu kukumbuka mpangilio wa siku za wiki.

Chumba cha darasa ambacho kina ukuta wa rangi ya kijani na mapazia yenye rangi ya machungwa ina viti vya wanafunzi ambavyo vimepangwa vizuri kwenye mstari labda tayari kwa wanafunzi kufanya mtihani . Nyuma ya chumba hiki kuna meza kubwa ambayo makompyuta yamepangwa juu

Jengo la ghorofa ambalo lina rangi ya kijivu na milango ya kahawia. Mbele ya jengo kuna bendera iliyofungwa kwenye mlingoti na bustani ndogo ya maua na majani pembeni ya njia ya zege. Inaonekana kama shule au ofisi.

Bango la herufi la alfabeti ya kiingereza. Herufi zimeandikwa kwa mpangilio wa kawaida kuanzia A hadi Z. Na zinaandikwa kwa herufi kubwa na herufi ndogo. Bango limewekwa kwenye ukuta wa darasa la shule, na sehemu ya chini ina rangi nyekundu yenye maneno au herufi za rangi mbalimbali. Hii ni sehemu ya kujifunzia herufi za lugha kwa watoto.

Watu watatu waliovaa sare za Kenya wanamsaida mtu mmoja ambaye ameketi kwenye mashua ndogo ya michezo ya majini. Mtu aliyeketi anatumia mguu wa bandia na wanandoa hao wanamsaidia kujiweka tayari kwa mchezo au mazoezi.

Mlango wenye rangi ya kahawia una jikaratasi ambacho kimeandikwa chemistry lab na biology lab . Kuashiria kwamba ni maabara ambayo inatumiwa kwenye kimia na biolojia.

Wanariadha wa kenya wameshinda mashindano wakiwa wamevaa sare ya bango lenye jina Kimanii. Mwingine ambaye amevaa rangi ya njano yenye maandishi anaonekana kuwa ni msaidizi wa mwanariadha huyu ambaye ana ulemavu wa kuona . Wote wanaashiria mshikamano na ushindi kwenye uwanja wa mbio.

Kitabu cha mwanafunzi ,kina rangi ya blue na nyeupe. Kinaonyesha mkono wa mtu ambaye anatumia vifaa. Inashiria kuwa ni kitabu cha darasa la saba cha kompyuta sayansi.

Mtu mmoja ambaye ameketi kwenye kiti Cha magurudumu akiwa amevalia sare ya michezo na glovu ya ndondi, huku kocha wake ameshikilia mfuko wa ngumi Ili kumsaidia kupiga.

Darasani ambapo madawati yamepangwa hivi kwamba moja linaangalia upande tofauti na lingine dirishani kuna pazia ambayo ni ya cheki yenye rangi nyekundu na pia ukuta umepakwa rangi ya samawati.

Maelezo ya mtu anayeitwa Samson Ojuka ambaye ni mkenya, ambaye pia alizaliwa Aprili tarehe kumi na tatu mwaka wa elfu moja tisaini na tisa, ambaye, anacheza kukimbia, na ana ulemavu wa aina yake.

Wachezaji wa mpira ya miguu, ambayo ni walemavu, wana mavazi ya timu ya Kenya, ambayo umevalia jezi nyekundu na suruali ya kijani. Wachezaji hawa wanatumia mikono kujiunga na miguu ya bandia ili kuwasaidia kuendelea kucheza mpira, licha ya ulemavu wa miguu yao.

Darasa la shule, lenye madawati ambayo yaliopangwa kwa mustari, madawati yana stakabadhi vitabu na baadhi ya karatasi zilizo pangwa, ikionyesha kuwa, huenda, wanafunzi walikua wanafanya shuguli za usafi, kabla ya ku, toka, madirisha na mapazia, ambayo ni ya rangi nyekundu yalio funguliwa kwa kiasi kuruhusu mwanga asili kuingia.

Ngazi ya jengo la shule au taasisi pakiwa na vyumba vya madarasa na au ofisi upande wa kushoto, Kuna uzio wa chuma kwenye pembezoni mwa ngazi na korido. Mazingira unaonekana kuwa safi na yamepambwa na nyasi pamoja na mipaka ya vichaka inaonekana ni sehemu ya shule au chuo.

Mwanariadha wa mashua Ako kwenye maji anavuta mashua kwa nguvu, amevaa fulana nyekundu yenye maandishi Kenya, pamoja na kofia ya jua, anaonekana mwenye nguvu makini na Yuko kwenye mazingira ya ziwa au mto.

Ubao wa darasani ambao ni mweupe, unaonyesha ni siku Ijumaa, Februari mwaka wa 2025. Ina swali linalouliza herufi ndogo hutumika aje. Ubaoni pia kuna rula ambalo liko hapo la kusaidia walimu kuchorea mistari na kumeandikwa herufi ndogo ndogo.

Mwanamichezo kutoka Kenya amefuzu katika mashindano ya Paris 2024. Amevaa mavazi ya timu ya taifa ya Kenya na anashikilia bango lenye maandishi qualified pulse 2024 ,hii inamaanisha amehitimu kushiriki katika michezo hio ambayo huenda ni ya oliompiki au ya paralimpiki. Anaonekana kuwa mchezaji wa mashua.

Ukurasa wa kitabu cha kiswahili ambayo ni ukurasa wa mia moja na sabini, ambao unafudisha matumizi ya maneno hiki na hivi kwa mfano, kuna picha za watu ambao wameshika vitu kama kitabu na viatu vikitumiwa kueleza sentensi.

Ubao mweupe wa darasani ambao umeandikwa maandishi ya kalamu na kuchorwa mistari nyororo tofauti tofauti. Kuna maneno kama ajenda upande wa kushoto , majina kadhaa na baadhi yamepangwa na majadiliano yaliyoorodheshwa.

Ratiba ya masomo ya shule yenye kichwa Thika road christian junior school timetable . Imechora kwenye karatasi ambayo imebandikwa ukutani. Ratiba inaonyesha siku za week na masaa za kuanzia asubuhi hadi jioni. Kuna vipindi kama break, lunch na orodha ya madarasa au masomo kwenye kila kisanduku. Mawasiliano mengi kwenye ratiba imeandikwa kwa ufupisho.

Kikosi cha timu ya soka ya watu wenye ulemavu wa mguu wanapiga picha ya pamoja kwenye uwanja wa mpira wa nyasi bandia. Wachezaji walio mstari wa mbele wanashikilia magongo ya kutembelea na mpira miwili ya soka imewekwa mbele yao. Wamevalia sare nzuri yenye nembo ya Kenya rangi ya nyeusi, nyekundu na nyeupe zenye mtindo wa ngao za jadi ya maasai, ishara ya uzalendo na mshikamano.

Mchezaji wa mbio wa Kenya ambaye yuko na mwangozaji wake, mchezaji ana kizuizi machoni na shida ya ulemavu wa kuona. Mwangozaji anamshika mkono kumsaidia kuendesha mbio. Wengine nyuma yako wanaenda

Wachezaji wawili wanakimbia kwenye uwanja wa riadha. Samwuel Muchai yuko kulia akiwa amevaa shati ya kijani na suruali fupi ya michezo akiwa anaongoza na mwongozaji wake June KIpchumba, kushoto, aliyevaa shati ya rangi ya nyeusi. Maelezo yanaonyesha kuwa samwel ni mkenya, alizaliwa tarehe 26, Disemba, 1989 ambaye ana ulemavu wa kutoweza kuona.

Mwanariadha ametua kwenye mchanga baada ya kuruka kwenye mashindano ya kuruka ya mbali. Anaonekana uwanjani na nyuma kuna viti vya watazamaji. Hii ni shughuli ya michezo inayohitaji nguvu na ustadi mkubwa.

Ni katika chumba ambacho mezani kuna tarakilishi ambayo ina Kibodi na kipanya. Kando kwa tarakilishi hiyo kuna kichupa ambacho kina kalamu aina tofauti tofauti na pia kuna chupa ya maji na mbele yake kuna kiti.

Kurasa ya kitabu cha mwanafunzi. Ambaye inamwelekeza mwanafunzi kuhusu njia tofauti tofauti ya usafirishaji, kama vile kutumia lori, kutumia garimoshi na kutumia baiskeli. Na pia vifaa ambavyo njia hiyo ya usafirishaji inayoweza kubeba.

Darasani ambalo ubao wa mbele ni mweupe ambao umeandikwa kutumia kalamu yenye rangi ya bluu. Ukuta wa darasa hili ni ya rangi ya kijani na kando ya darasa kwenye kona kuna kifaa cha kutupa taka cha pinki na kifagio cha kufagia.

Darasani ambako ukuta umepakwa rangi ya kijani. Viti vimepangwa vizuri kwenye mpangilio huku vikiachiana nafasi. Kando kando ya ukuta kuna makompyuta ambayo yamepangwa kwenye meza.

Ambaye amevaa shati ya cheki yenyerangi nyeupe na kahawia na longi yenye rangi ya bluu, mkononi amevalia saa ameshikilia vitabu vingi kwenye mapaja yake huku ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Jengo ambalo lina ghorofa mbili sehemu ya chini ina mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia jengo lina maumbo ya mviringo juu ya ghorofa ya juu, mbele ya jengo kuna bustani ndogo lenye mimea ya kijani ikijumuisha miti midogo na maua yaliyobambwa pembeni kama ukuta mdogo wa mimea.

Wanariadha wa kenya ambao wamevalia mavazi ya mashindano wapo na waongozi wao wanashirika katika mbio ya watu ambao wana uhafifu wa kuona . Wasioona wamevalia mavazi yenye rangi ya nyekundu na nyeusi huku viongozi wao wamevalia ya manjano na nyeusi.

Darasani ambapo madawati yamepangwa huku viti vimewekwa nyuma ya dawati. Sakafu ni safi na inaonekana viti hivi vimepangwa baada ya kufanywa usafi. Mbele ya darasa kuna ubao ambao ni wa rangi nyeupe na kando kuna rafu ambayo ni ya kupanga labda vitabu na faili.